Sokoni kuna nyanya nyingi sana ambazo ziko katika kreti, wanaume wanaonekana kushikilia mkokoteni na mwanaume mmoja anashikilia nyanya hizo kana kwamba anawauzia wauzaji.

Magari ya kifahari, yamepangwa kwa mtindo wa kuvutia, yanayoonekana na kupendeza machoni yakiwa na rangi ya buluu, nyekundu, nyeupe na kijivu yote yana miundo unaofanana wa taa za mbele.

Lori hili ni kubwa nani refu, linasafirisha magari kadhaa likiwa limeegeshwa nje, hii inatoa hisia ya biashara ya magari na vifaa vya usafirishaji, magari hawa mawili ni nyeupe na mawili ni nyeusi.

Kiwanja hiki kina magari mengi. Gari linaloonekana kwa sana ni gari ambalo lina miguu minne na lina madirisha meusi sana. Watu wana wamekusanyika mbele ya gari hilo.

Huyu mwanamke amevaa koti jeupe la maabara na kofia ya nywele, akitumia machine ya kuuza maziwa kiotomatiki. Mashini hiyo ni nyeupe na ina maandishi maziwa, kwa herufi kubwa za buluu na nyekundu. Juu lake, kuna matumizi yenye pesa yenye picha. Juu kulia kuna maandishi mengine. Chini ya mashine kuna ujumbe unaosema, tuweke maziwa vizuri kwenye friji.

Hili ni jengo kubwa la kisasa lenye muundo wa viwanda au biashara. Vina kuta ya kioo yuenye rangi ya samawati iliyokolea, au zambarau na nguzo za chuma za rangi ya samawati. Paa ni pana na tambarare ikijitokeza mbele ya jengo likionekana kutengenzwa kwa chuma.

Hili ni gari zuri sana lenye rangi yeupe, gari hili limo ndani ya chumba. Lina matairi meusi manne yenye miale ya fedha na madirisha yake ni meusi mno.

Hii ni tangazo ya bima ya nyumba kutoka kampuni ya Less Heckle ikisisitiza ulinzi na amani ya akili. Kushoto mwa picha kuna mfano mdogo wa nyumba nyeupe yenye paa nyeusi, na juu ya paa hilo kumewekwa kofia kubwa ya sufu ya rangi nyekundu. Upande wa kulia kuna maandishi meusi yenye maelezo kuhusu bima.

Dashibodi hii ya gari ina rangi nyekundu na nyeupe, ina namba kwanzia sufuri hadi mia mbili sitini, pia kuna kipimo cha mafuta, mafuta yanaonyesha nusu, sehemu nyingine za dashibodi zinang'aa, inaonekana kama gari linatembea usiku.

Pana soko la matunda na mboga likiwa limejaa bidhaa mbalimbali. Pana matunda mengi kama maembe, machungwa na nyanya, tufaha yamepangwa vizuri kwenye meza au vibanda. Kuna ndizi nyingi za aina tofauti zilizoninginia baadhi zikiwa kijani na nyingine zikiwa zimeiva.

Ndani ya duka hili, kuna mashine mbili kubwa za kuuza bidhaa. Moja ni ya maziwa ya rangi ya blue . Ina picha za ng'ombe na chupa ya maziwa. Mashine nyingine ni ya mafuta ya kupika. Ni ya rangi ya njano na nyekundu. Mwanamke mmoja amesimama karibu na mashine.

Hi ni rundo kubwa la viatu mbalimbali, hasa viatu vya wazi. vikiwa vimetawanyika juu ya kitambaa cheupe kinachoonekana kuwa meza ya muuzaju. viatu hivi vinarangi nyingi tofauti ikiwemo buluu manjano, zambarau, nyekundu, kahawia, na nyeusi.

Soko hili ni la bidhaa za shambani, kuna rundo za vitunguu zilizo chini ,vikapu vya mboga viko mbele ya vitunguu, nguo za rangi mbalimbali zimetundukwa mwanamke anaonekana.

Hili ni noti la kenya lenye shilingi elfu moja. Noti hili lina maandishi 1000. Lina pia maandishi AA na sufuri zingine nyingi. Noti hii imechorwa Rais wa kwanza wa Kenya.

Katika soko hii, wanawake wameketi juu ya makaratasi hii ya kutuni, wakihudumu kwa bidii huku wakiuza mazao yao ya shambani. Bidhaa hizo wameziweka juu ya magunia yaliyoandaliwa ardhini, zikiwa zimepangwa kwa mpangilio wa kuvutia.

Eneo hili ni la soko au la biashara ya mitaani .Mbele upande wa kushoto kuna kibanda au stedi iliyojaa shanga, mikufu na vikukuu ya rangi mbalimbali vikiwa vimetundikwa au kupangwa kwa kuvutia. Baadhi ya shanga ndefu pia zimening'inia kutoka sehemu ya juu.

Hili ni bango la bima ya gari. Bango lina manthari nyuma ya buluu. Kuna mwanamke amesimama karibu na teksi ya manjano. Mwanamke amevaa suti nyeusi. Teksi inaishara juu yake. Kuna duara jekundu lenye bei.

Katika eneo la maegesho kuna magari mengi sana nyeupe nyeusi na ya rangi nyingine, sakafu imewekwa vigai, na eneo hili linafanana na sehemu ya mjini nyuma ya maegesho kuna jengo kubwa lenye rangi ya kahawia.

Bango hili ni kubwa la rangi nyekundu lenye maandishi meupe yanayosomeka, bango hilo limewekwa juu ya jengo lenye paa la rangi ya kahawia, na nguzo kadhaa zinazounga mkono paa hilo, chini ya bango kunaonekana sehemu ya juu ya gari nyeusi labda paa lake na sehemu kioo cha mbele.

Hii ni duka la nguo ambapo viatu vya wanaume vinauzwa pamoja na masanduku ya kusafiria na nguo mbalimbali , viatu vimewekwa juu ya masanduku yake na vyote vimepangwa juu ya katoni , kuna watu wawili ambao mmoja ni mteja na mwingine anaonekana kuwa muuzaji , bidhaa nyingine zimening'inia kutoka juu ya duka.

Hili ni soko linaloonekana kuwa la wenyeji wa eneoo hilo nalimejaa umati mkubwa sana wa watu, eneo hili la soko limezungukiwa ukuta kwa ajili ya kulilinda na kulipatia mipaka rasmi, watu walioko ndani ya soko wanaonekana wakishiriki shughuli mbalimbali za kibiashara, kama vile, kuuza bidhaa zao na kununua mahitaji, yao.

Bima hii inadai kulinda nyumba yako dhidi ya hatari ya moto, wizi, vifaa vya ndani ya nyumba pamoja na vifaa vya kielektroniki, jina la kampuni ya bima ni Anziano Insurance Agency.

Mikono miwili inashikilia simu ya mkononi ya kijivu. Screen ya simu inaonyesha mtu akitumia huduma za mpesa, na anajaribu kufikia kipengele cha lipa na mpesa. screen ni nyeusi, na maandishi ni meupe yakiwa yanasomeka kwa urahisi.

Mikono nyeusi ni ya watu wawili, watu hawa wanakucha fupi, mkono mmoja umeshikilia noti nyingi za shilingi elfu moja, mkono huo mwingine unaonekana kuwa anapokea noti hizo za elfu moja.

Duka la rangi ya buluu lenye milango miwili iliyo wazi linauza bidhaa mbalimbali, juu ya duka hilo kuna maandishi yanayosema Mount Kenya Milk Depot, kuna hilo lina nafasi kubwa kiasi na limejengwa chini ya jengo la rangi ya kahawia.

Hii ni rundo la noti za shilingi mia za Kenya. Noti hizi zinaonyesha picha ya mzee Jomo Kenyatta, rais wa kwanza wa Kenya. Zimepangwa kiasili na rundo moja limeangalia mbele likonyesha wazi thamani yake mia na namba ya mfululizo J D moja moja tano sufuri moja tano saba juu ya noti.

Shughuli ya kifetha inafanywa kwa kutumia simu janja na pesa taslimu. Hapa teknolojia ya simu inarahisisha miamana ya kifedha. Inaweza kuwa katika duka la Mpesa, benki, au kituo kiingine cha huduma za kifedha

Hivi ni vyakula vya kijani kutoka shambani, ambavyo vimewekwa kwenye katoni na masanduku tofauti tofauti. Kana kwamba vinauzwa shambani. Kuna matango, vitunguu, viazi vitamu, karoti, ndimu na njegere za kijani.

Hii ni tangazo la bima ya afya. Familia inayojumuisha mwanaume, mwanamke na mtoto mdogo wanashikilia katoni iliyokatwa kwa umbo la nyuma juu ya vichwa vyao .Wote wanaonekana wakiwa na furaha na wanatabasamu.

Gari hili lina rangi ya kijani iliokolea, limeegeshwa kwenye eneo lenye nyasi, gari hili lina milango minne na sehemu ya kubebea mizigo ilio wazi nyuma, ikiwa na pau za chuma zinazongaa kwa ajili ya ulinzi au kupambwa.

Kuna maduka mawili yaliyo karibu, duka moja lina rangi ya buluu na limeandikwa bei nafuu na jingine ni la kijani na limeandikwa M-pesa ,sakafu imewekwa vigae na mwanamke aliyevaa gauni refu yuko nje ya duka la buluu.

Barabara hii haina shughuli nyingi, na inaonekana kuwa ndani ya mtaa wa wakaazi. Imewekwa vigae, na kuna gari jeupe aina ya Suzuki, lenye nambari ya usajiri KDH 990J. Pembeni kuna bustani iliyotunzwa vizuri, yenye miti ya kijani kibichi.

Hili ni soko la wazi. Wanaume na wanawake wamekusanyika hapa kuuza na kununua bidhaa. Kuna mboga za majani, machungwa, ndizi, viazi na hali ya hewa inaonekana kuwa ya joto, kwani mtu anashikilia mwavuli.

Tangazo linaonyesha pikipiki likiwa limelala ubavu wake kwenye barabara iliyotengenezwa, ikiwezekana kuashiria hali ambapo bima ingehitajika, maandishi makuu yameandikwa, chini ya haya kuna sanduku jeusi la maandishi lenye maelezo kuhusu kategoria za bima na gharama.

Duka la nguo au chumba cha kuonyesha nguo kina rafu zilizojazwa vitambaa na nguo zilizokunjwa na kuninginizwa, sehemu kubwa ya rafu za mbao au chuma zimejaa vitambaa mbalimbali katikati kuna mannequin iliyosimama ikiwa imevaa koti au fulana ya rangi ya kijani iliyopambwa kwa miraba.

Gari hizi nne tofauti vimeegeshwa katika eneo la nyasi, gari lililo upande wa kulia ni gari ambalo linaonekana kuwa la kifahari, mwanaume mmoja amesimama mbele ya gari la pili na amevalia kofia.

Hii ni eneo kubwa la maonyesho ya gari, yenye magari mengi mapya ya aina mbalimbali yaliyopangwa ndani, pana madawati ya mapokezi au huduma kwa wateja na vioo vikubwa vinavyoruhusu mwanga wa asili kuingia.

Kwenye eneo kubwa lenye mwanga mkali na linalong’aa vizuri, magari mengi ya kifahari yamepangwa kwa mpangilio wa kuvutia. Kuna magari ya rangi ya kijivu, nyeusi na bluu, yote yakiwa safi na ya kisasa.

Magari mengi sana yameekezwa kwenye eneo pana la maegesho kana kwamba ya kushangaza likionyesha ukubwa wa biashara ya magari ya usafirishaji, kwa maelfu na maelfu ya magari pana gari zenye rangi tofautitofauti.

Hili ni duka la bidhaa. Duka hili lina maandishi mengi. Nje ya duka hili, kuna friji ambayo imejazwa soda ndani. Mbele ya friji hilo kuna viazi vingi ambayo vimewekwa kwenye katoni za mbao.

Hii ni safu ya magari matatu yenye nguvu, yaliyoegeshwa mbele ya jengo. Magari yote yana rangi nyeupe na yana miundo mikali ikiashiria utendaji wa juu, na muundo wa michezo. Gari la katikati linafanana na gari ambalo linaitwa Dodge, likiwa na taa za mbele zenye umbo la duara, na kofia injini iliyoinuliwa.

Safu hii ya magari ina magari kadhaa, yameegeshwa kando ya barabara, kuna magari mengine meusi na mengine meupe, gari moja ni jekundu linaonekana likiwa mwisho, magari yote yanaonekana mapya, nyuma ya magari kuna jengo kubwa.

Mkono wa mtu umeshikilia simu janja na skrini ya simu ikiwa inatoa taswira wazi ya programu marufu ya M-Pesa. Hii inasisitiza umuhimu wa teknolojia ya kifedha ya simu nchini Kenya.

Hii ni kiasi kikubwa cha noti za fedha ya Kenya, zikiwa zimetandazwa kwa umaridadi kama feni, zinasisitiza thamani yake, zote ni noti za elfu moja ambayo ndiyo noti yenye thamani kubwa katika nchi ya Kenya.

Kuna magari ya kifahari yanayo safirishwa na lori kubwa yakiwa manne, kwa wakati mmoja. Magari hayo yako barabarani, kwenye barabara kuu, na mbele ya lori hilo, kuna lori jingine kubwa.

Kwenye duka kikuu, maziwa mengi yamepangwa katika mpangilio chema ili wanunuzi waweze kuwa na urahisi wa kununua maziwa hizo. Wamama wawili wanaonekana kukuja kuangalia maziwa hizo zilizopangwa.

Bima hii ya afya, kuna mwanamke mzungu ameketi akiwa nyuma ya kompiuta mpakato. Pembeni kuna taarifa zilizoandikwa jinsi ya kuwasiliana nao iwapo utahitaji huduma zao za bima.

Huu ni mandhari ulioko barabarani pengine katika eneo la mjini au nusu mjini ikiwa na sehemu ya mbele ya duka na baiskeli iliyo mbele, mwangaza unaonyesha kuwa ni mchana labda asubuhi au mchana kidogo huku jua kali likiunda vivili dhahiri.

Duka hili ndogo au kibanda kinauza bidhaa za urembo, na labda huduma za saluni. Katikati ya picha kuna kabati kubwa la rangi ya kijani kibichi, lenye vioo. Likionyesha bidhaa mbalimbali za vipondozi kama vile mafuta, sabuni na losheni. Juu ya kabati hilo kuna bango lenye maneno beauty .

Viazi vingi vimepangwa kando ya vitunguu vingi, na kando ya vitunguu vingi pana nyanya mingi. Viungo hivi vinaonekana kuuzwa katika soko au katika dukani.

Hii ni noti ya shilingi mia tano za Kenya ikiwa imepigwa picha ya mbele na nyuma katikati kuna picha ya mwanaume moja mzee Jomo Kenyatta rais wa kwanza wa nchi ya Kenya. Juu kulia na kushoto kuna nambari mia tano kwa herufi kubwa nyekundu. Juu katikati kuna neno limeandikwa benki kuu ya Kenya.

Hili ni tangazo la bima ya jumla ya Madison inayotangaza bima ya Ajali Binafsi. Wanamke mweusi anaye tabasamu akiwa amevaa kola ya shingo na mkono wake ukiwa umefungwa kwa kitamba maalum cha kusaidia mkono.

Hii ni tangazo ya bima ya pikipiki, kutoka kampuni ya Bima Rahisi. Kuna pikipiki ikiwa na watu wawili wamepanda, mmoja akiendesha na mwingine ameketi nyuma. Wako kwenye njia ya udongo na se eneo lisilo na lami na nyuma yao kuna ukuta wa matofali na miti.

Hiki ni kiwanda kikubwa cha kutengeneza magari au vifaa vya usafiri wa umma, kama mabasi, tramu au mabehewa ya treni. Inaonyesha hatua mbalimbali za ujenzi, ikisisitiza mchakato wa viwanda.

Kwenye eneo la maegesho, kuna nyumba kubwa na nzuri ya rangi nyeupe iliyozunguka sehemu hiyo. Ikiwa na taa zimewashwa kwenye maegesho. Kuna gari aina ya Nissan lenye nambari ya usajili KDC 809P. Nisini hiyo inaonekana kuwa mpya na imetunzwa vizuri.

Simu inashikiliwa na mkono. Simu hiyo inarangi nyeusi na inaonyesha picha zinazo husiana na Safaricom. Kwenye skrini yake kuna vichupo tisa vya simu vilivyo funguliwa.

Safu ya magari ya matatu mapia ya megeshwa ndani ya chumba cha maonyesho cha magari, sakafu inavigai vyeusi vinavyong'aa vikiakisi mwanga wa magari. Gari la kwanza upande wa kushoto lina rangi nyeupe, kuta za chumba cha maonyesho zina madirisha makubwa yanayo ruhusu mwangaza asili kuingia.

Hii ni tangazo la bima. Kuna kioo cha mbele cha gari, na kwenye kioo hicho, kuna picha ya magari yakikaribia. Taa zao zikiwa zimewashwa, na yapo takribani magari matano yakiwa kwenye mstari.

Kwenye chumba kikubwa chenye paa pana na madirisha mapana upande wa kushoto, kuna magari mazuri yanayoonekana kuwa yanauzwa, yamepangwa yakiwa yameelekezwa mbele, jua unaonekana kungaa mwangaza wake ndani ya chumba hicho.

Haya ni magari kadhaa ambayo yameegeshwa kwenye eneo lenye nyasi lililo wazi, hii inaashiria kuwa mahali hapo ni sehemu ya maegesho isiyo rasmi au kambi, kutoka kushoto kwenda kulia, gari la kwanza linaonekana kuwa sehemu ya mbele au gari lingine likifuatiwa na gari jeusi.

Hii ni akaunti ya Mpesa ya mtu binafsi. Inasaliyo la shilingi 68000 na alama ya kulipa au kununua muda wa maongezi. Tarifa zinaonyesha kuwa mtu alituma shilingi 2300 kwa Brian na alipokea shilingi 1500 kutoka kwa Beth.

Lori kubwa la kijani limefika kuchukua vitunguu vilivyo fungashwa kwenye magunia mekundu ya plastiki yaliyo wazi , kila guni linaonekana kuwa na uzito wa takriban kilo mia na idadi ya magunia ni nyingi sana.

Gari jeupe aina ya Honda lenye nambari KCM 709K na matairi manne, limeelekezwa ambele. Dirisha la derewa likiwa wazi, gari hilo ni safi na liko katika mazingira safi.

Hii ni tangazo la biashara au bango la kidijitali ambayo inazingatia urahisi wa kupata huduma za bima kupitia simu janja, hii ni teknolojia inayorahisisha maisha na kufikia huduma kwa muhimu.

Kuna noti za elfu moja, nyingi zenye picha ya rais wa kwanza wa Kenya rais Jomo Kenyatta hizi ni noti za zamani kutoka enzi za kale, noti hizo ni nyingi kupita kuhesabika.

Rundo hili la nguo ni kubwa, nguo nyingi ni soksi za rangi mbalimbali zimetupwa kwenye meza au kitanda, zimejazana sana chini ya meza kuna uchafu mwingi, kuna karatasi mifuko na taka zingine, inaonekana kama soko la nguo.

Safu ndefu ya magari mapya au yaliyo tumika kidogo yamepangwa kwa ustadi kwenye neo la maegesho. Magari yote yanafanana kwa mtindo na yana rangi tofauti ikiwemo nyeupe, nyeusi na kijivu. Magari haya yamepangwa kwa mtazamo wa upande.

Hili ni duka. Mlango wa duka una rangi ya kijani kibichi, na madirisha ya duka yana mabango yanayoonyesha picha za macho na kobe. Kuna mwanamke amevaa hijabu ya zambarau anatembea kuelekea dukani.

Hii ni taswira halisi ya soko la nguo, labda mitumba, au eneo la kuhifadhi nguo nyingi zikiwa zimerundikwa katika chungu kikubwa. Mandhari hii inatoa hisia ya shughuli nyingi na bidhaa za aina mbalimbali.